Mwanaume aliyevaa suruali, shati na viatu vya ndani anachota maji ya mfereji katika kibuyu chake chenye rangi ya samawati nje ya shule inayoitwa Jaffery Nursery and Primary School.

Wanafunzi wawili wa kike wa sekondari wako karibu na ukuta wenye rangi nyeupe na chini yao rangi ya samawati mmoja wao amesimama huku mwingine ameinama na ukuta huu una maandishi yanayosema Mama Ngina Girls High School.

Shule ya sekondari inayoitwa Miritini Secondary School ambayo ina kuta zenye rangi nyeupe na za kijani. Watoto watatu wameketi nje ya madarasa ya shule hii na kuna mvulana aliyevaa kofia nyeusi anayetembea mbele yao.

Mlango wa mbao ambao umewekewa mabango mawili meupe yenye maandishi meusi ambayo yanaashiria kuwa chumba hiki ni maabara ya utafiti ya masomo mawili, ya kemia na bayologia.

Mwanaume mwenye ulemavu wa miguu aliyevaa fulana, shati na suruali yenye rangi ya samawati ameketi kwenye kiti maguru. Mapajani amebeba vitabu huku amewekelea mkono wake wa kushoto uliovalishiwa saa juu yao.

Mwanariadha aliyevalia sare nyekundu anaitwa Wesley Kimeli Sang na ana ulemavu wa mkono wa kulia. Alizaliwa siku ya kwanza ya mwezi wa Machi mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne na anahudhuria mashindano sasa hivi.

Darasa ambalo lina viti vya wanafunzi vilivyopangwa kwa utaratibu na vyote vinaangalia mbele. Nyuma ya darasa hili kuna viti vingine vyeupe vinavyotazama ukuta ambapo kuna meza zilizobeba tarakilishi kadhaa juu zao.

Watu wanne waliovaa glovu wanatembea huku wawili wao wameshilikilia mkoba mkubwa wa plastiki wenye rangi nyeusi mikononi. Kwenye kundi hili kuna wanawake wawili waliovaa hijabu na mwanaume mmoja na wanawake wawili waliovaa fulana nyeupe. Waja hawa wako nje ya boma lililozingirwa na kuta zenye rangi nyeupe na geti lenye rangi nyeusi.

Jengo likiwa na maandishi ya kuashiria kuwa kanisa, mlango mkubwa mweupe upande wa kulia, kukiwa na mmoja wa rangi ya samawati kwa ukaribu. Watu wawili, mtu mkubwa na mdogo, wanaotembea kuelekea njia upande wa kulia na upande wa kushoto.

Chuo kikuu cha walimu ambacho kinaitwa Kwale Teachers Training College, ina kuta zenye rangi ya hudhurungi na mageti mawili yenye rangi nyeusi. Mbele yake kuna mti moja wenye majani yenye rangi ya kijani.

Chumba chenye kuta zenye rangi ya kijani kina viti vya mbao ambavyo miguu yao ni ya chuma. Nyuma ya viti hivi kuna tarakilishi ambazo zimewekwa juu ya meza.

Chati chenye maneno "Be Happy" yaliyoandikwa sehemu nyekundu na michoro ya kuwafurahisha watoto yaliyowekwa pembeni mwake kimewekwa ukutani. Kuna sehemu ya chati hiki ambacho yameandikwa maneno ya kuwafunza watoto wa chekechea.

Mwanariadha mkenya anayeitwa Nancy Chelengat koech amesimama kando ya mwanaume flani aliyevaa sare za michezo. Wote wamehudhuria mashindano na kuibeba bendera ya nchi ya Kenya mgongoni.

Darasa ambalo limebeba viti na madawati, ambayo hayajapangwa kwa njia ya utaratibu. Lina ukuta lenye rangi nyeupe, na sakafu ya simiti.

Chumba ambacho madirisha yake yanefunguliwa na kina tarakilishi kadhaa zilizowekwa juu ya meza mbili nyeupe zilizounganishwa pamoja, ina viti vinne kwa plastiki na kompyuta moja imewashwa.

Mwanaume aliyevaa suti yenye rangi ya samawati iliyotiliwa maua mfukoni anatoa hotuba kwa kutumia kinasa sauti. Nyuma yake kuna bango lililobeba maandishi ya yanayochangia katika kuwasaidia watoto walemavu na baadhi ya wafadhili wa mradi ule pia wameandikwa huko.